Watu wawili wanapeana mkono, mmoja wao akiwa rais Kenyatta kando yake ni wanasiasa walio na furaha kwa nyuso zao, inaonekana kuwa mazungumzo yao ni ya mafanikio, nyuma yake ni askari mwenye sare ya udhurungi aliyesimama kidete pia kuna walinzi wawili walio na suti nyeusi. Wanasiasa wazalendo huleta maendeleo katika nchi.

Watu wamepiga foleni tofauti pamoja, na kijikaratasi mkononi kwenye kituo cha huduma ambapo ni mahali wakenya wote wanapata huduma za serikali kwa urahisi na usawa, wengi wao ni wamama wenye watoto mgongoni, wanaonekana wenye uchovu mwingi wa kusimama, ila wasemavyo, mtaka cha mvunguni sharti ainame, yabidi urauke kwa mapema ili umaliziwe kwa haraka.

Wanadada wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja, mmoja ya timu yenye sare ya bluu ameukamata mpira ambapo wale wa sare nyeupe wanakimbia kuunyakua , kando ya uwanja kunao watazamaji na mashabiki , furaha iliyoje kwa yule atakayenyakua ushindi.

Yaonekana wachezaji mashuuri wakiwa AFC Leopards wamebeba mbao yakimataifa. Mashabiki wanafuraha tele huku wengine wakirekodi kwenye simu zao wasije wakasahau wasaa huo. Walioshindwa Wameketi na kukunja nyuso zao wengine wakijitoza sakafuni kwa majonzi . Soka ni dawa ya wanaume kwa kuwa ndo wengi kwenye ukumbi huo wa Nyayo.

Ni kwenye kituo cha kupiga kura. Wananchi wametokea kwa wingi kuzitekeleza majukumu yao kama mwananchi bomba. Kila mtu anaye mwanasiasa wake anayeombea kupata ushindi. Baadaye wanaonekana kwa rangi kwenye kidole kidogo ishara ya wazalendo.

Ni kituo kimoja cha serekali, watu wamepanga foleni ambapo mfanyikazi mwenye sare nyeupe na nyeusi anachukua alama za vidole, anaonekana kuzungumza na mwanamke mmoja, huku wengine wao wakiwa wamezivaa barakoa, zile vigezo vinachukuliwa kwa utaratibu mno, zile maelezo, zinajazwa kwenye kijikaratasi kilicho mezani, na kuhifadiwa.

Kuna vikundi viwili vya watu, kimoja chaweza kuwa cha wanafunzi wanaotarajia kujiunga na chuo kikuu, nacho hicho kingine ni cha wafanyikazi wa kaunti wanaochukua rekodi kwa vitabu, pamoja na tarakilishi. Yaonekana wamepiga foleni kwa kuwa wanahudumiwa mmoja baada ya mwingine.

Kuna wachezaji wa soka kumi na sita mmoja wao akiwa kiongozi. Wanaonekana kuwa na furaha tele kwenye nyuso zao labda wamefanya mazoezi ya matayarisho au iwe wamefunga bao la ushindi, wanakimbia kwa upole wakizungumza kati yao.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ikiwemo aliyehudumiwa . Wawili wanakishika kile kitambulisho na kuangalia mwenye picha. Mmoja wao aliye na kitambulisho chekundu shingoni ana mamlaka kuliko aliye na sare ya kijani. Ni baada ya kazi mzuri na mafanikio wanaposimama pamoja na kusherehekea ushindi huo. Mwingine huko kwenye harakati za kujaza marekodi kadhaa.

Kikundi cha vijana kimepeperusha bendera ya mashabiki wa kikundi cha bandari juu, hawa ni wachezaji hodari wa soka nchini Kenya ,wanaucheza ule mchezo na waagizaji wao wa kikundi cha Harambe, inaonekana wameshinda ule mchezo kulingana na nyuso zilizong'aa za watazamaji ,kila mmoja akitamka ,hoiyee!

Furaha imetanda kwenye nyuso za mashabiki wa timu ya KPR , wachezaji hawa ni mchezo wa mpira wa kikapu, wanakipeperusha kikombe chao cha usindi huku wengine wakiruka juu, wapinzani wako kwa mbali wakiangalia timu hii na kutoamini macho yao, ni siku kubwa ya kusherehekea mazoezi na majonzi yaliyoleta matunda hayo.